Daktari amevalia miwani na kifaa cha kutolea huduma shingoni, akiwa anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama aliyevaa hijabu. Kuashiria ni muislamu.

Wamama wawili wakiwa wanatembea, huku mmoja akiwa ameweka leso begani na mwingine akiwa amevalia barakoa na kushikilia kipaza sauti, wakiwa kando ya majengo.

Daktari aliyevalia barakoa, miwani na koti jeupe na mikononi akiwa na kinga nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyevalia barakoa shingoni na kufunga kitambaa cheusi kichwani.

Mfanyibiashara aliyevalia shati jeupe ana bango leusi lenye maandishi meupe yanayoelezea zaidi kuhusu bidhaa anazouza alizoziweka kando yake.

Chupa kumi na saba zilizofungwa kwa vifuniko , zingine zikiwa zimesimama huku zingine zikiwa zimelazwa zimewekwa bidhaa iliyo kwa mfumo wa unga ndani.

Ndani ya hema iliyo ya rangi nyeupe mna vitanda vingi vilivyopangwa kwa foleni, vilivyo na magodoro meupe. Vitanda hivi ni vya chuma na vina magurudumu.

Jengo kubwa lenye mistari miwili meupe, limezingirwa na nyasi zilizo za kijani kibichi. Watu wawili wanachota maji machafu yaliyojaa wakiyamwaga nje kwa kutumia ndoo.

Watu watano waliyokatika eneo la taka wakiwa wamevalia mavazi tofauti, huku wawili wameinama mikononi wakishikilia vijiti wanazikusanya takataka wakapate kuzichoma.

Mtu aliyeketi katika kiti cha rangi ya samawati amembeba mtoto mdogo aliyefungwa kwa kitambaa cheupe huku akiwa anamtaza kwa umakini.

Bidhaa za kugangia zilizo za aina tofauti, pembe, sahani, machupa na vibuyu, zimewekwa juu ya vazi la rangi nyekundu na nyeusi.

Mama aliyevalia rinda jeupe lenye maua, anahudumiwa na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi meupe wakiwa zahanatini.

Mtu aliyevalia buibui leusi, amesimama kando ya mizoga ya wanyama, huku mti uliokauka uko nyuma yake, uliozingirwa na kichaka kilichokauka.

Nesi, aliyevalia mavazi meupe, yenye mistari meusi na nywele nyeusi, anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama, aliyevalishwa mavazi meupe.

Daktari ameketi huku mkononi akiwa ameshikilia kalamu na kitabu akiwa anachukua ripoti kutoka kwa muuguzi aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa huku daktari akiwa anatabasamu

Eneo la kunawishia mkono liko na dumu la maji la rangi ya kijani, na mfereji mwekundu na ndoo iliyo nyeupe inayochukuwa maji kutoka kwenye dumu hilo watu wanaponawa.

Madaktari wawili waliyovalia mavazi meupe huku mmoja aliyeinama amevalia barakoa na mtungi mgongoni huku akikuwa ananyunyuzia dawa.

Watu wamesimama kando ya mto. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti. Miti ya kijani kibichi imizingira mto huo.

Daktari aliyevalia barakoa nyeupe na koti leupe, ana kinga mkononi za rangi ya samawati. Huku akiwa anamhudumia mgonjwa, aliyefungwa kitambaa cheupe.

Chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi nyeusi lina maandishi meupe na meusi yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hii.

Mama aliyevalia shati jekundu akiwa amembeba mtoto aliyemfunika na kitambaa cheupe , anamtazama mtoto anayehudumiwa na mama aliyevalia kofia ya samawati.

Ndani ya zahanati. Daktari amesimama akiwa amevalia koti jeupe, na suruari nyeusi, mtoto akiwa ameketi amevalia shati jekundu akisubiria huduma.

Ndani ya zahanati, kuna wahudumu watatu waliovalia barakoa na vitambaa vichwani na mavazi ya rangi ya samawati. Mmoja akiwa anamhudumia mtoto aliyelazwa kitandani.

Chupa sita, kubwa na ndogo. Vina vifuniko vya rangi nyeupe na kijani kibichi. Zimeandikwa maandishi ya rangi nyeupe na nyeusi.

Ndani ya jengo la hospitali kuna daktari aliyevalia koti jeupe, barakoa na miwani anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama aliyeketi katika kiti kilicho na rangi ya samawati.

Mtu aliyeshukisha shati begani akiwa amevalia barakoa na kunyoa kipara, anachomekwa sindano na daktari begani aliyeshikilia sindano na pamba.

Chupa hizi mbili za dawa, zikiwa zimewekwa maandishi tofauti tofauti, zikiwa na rangi tofauti tofauti zikiwa zimeandikwa matumizi ya dawa hizi.

Watu wa jinsia mbili wa kiume na kike, wakiwa wamevalia makoti ya rangi moja, wakiwa mkononi wameshikilia simu na wengine wamevalia mashati ya rangi ya samawati.

Daktari aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, amevalia miwani na koti leupe, na shati leusi lenye madoadoa mekundu.

Mhudumu wa afya ameshikilia sindano mkononi akiwa amevalia mavazi ya rangi ya samawati, anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa.

Mkulima amebeba mtungi mweupe mgong𝑜𝑛i wenye kifuniko cha samawati na mrija wa samawati uliyoelekea hadi mkononi alipovalia kinga akiwa ananyunyizia mimea dawa.

Wanakijiji hawa wakiwa wameketi, wakiwa wamevalia kitamaduni huku wanapata mafundisho kutoka kwa msichana aliyesimama akiwa amevalia suruali nyeusi na shati jeupe.

Watu hawa watano wakiwa wamevalia mavazi meupe na kinga nyeusi mikononi, wawili wakiwa wamebeba mitungi migongoni mwao na wawili wakiwa juu ya gari.

Mzee aliyevalia koti jeupe lenye kalamu mfukoni, huku mkono mmoja ukiwa umeshikilia jisanduku lidogo lilofunguliwa na mwengine ukiwa umeshika makaratasi yaliyokando la ua lililowekwa mezani.

Watu hawa wanne, waliovalia mavazi tofauti tofauti. Wanavuka eneo lilojaa maji yaliyo wafikia magotini. Na eneo hili kando yake Kuna majengo yaliyo jengwa.

Chupa zilizo na vifuniko za rangi tofauti, zimeekwa ju ya meza kando ya bango leupe lenye maandishi meusi na mekundu, likiwa lina namba limeandikwa zaidi kuhusu vitu au bidhaa zinazopatikana huku na matumizi yake.

Wahudumu wa afya wawili waliovalia mashati meupe mmoja akiwa ameketi na mmoja akiwa amesimama akitoa mafunzo ya jinsi ya kuvalia pedi kwa wanafunzi.

Mzee huyu akiwa amesimama kando ya bango leupe .Lililoandikwa maandishi mekundu. Yakiwa yanaelezea zaidi kuhusu huduma zinazopatikana kwa mganga wakienyeji.

Hawa ni watoto watatu. Wakiwa wanacheka na wanaonyesha mikono yao ilivyo michafu. Wakiwa wamevalia aina tofauti tofauti ya mavazi.

Nguo imewekwa juu ya kabati iliyokaribu na kochi. Mama aliyesimama akimvalisha mtoto nguo amevalia shati leusi lenye mistari meupe.

Wagonjwa wawili wako hospitalini katika chumba cha wodi wakiwa wamelazwa, huku mmoja akiwa amelala kitandani akiwa amejifunika na kuvalia shati jeupe na mmoja akiwa ameketi amevalia suruali yenye mistari mieupe na mieusi.

Mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa aliyelazwa katika kitand𝑎. 𝑀hudumu amevalia barakoa ya rangi ya samawati na koti leupe.

Chupa ndogo ndogo za dawa, zenye muundo tofauti, zina maandishi meusi yanayoelezea zaidi kuhusu chupa hizi. Zimehifadhiwa ndani ya jokofu dogo.

Wazimamoto waliovalia mavazi ya rangi njano na suruali nyeusi huku wakiwa wameshikilia vizima moto mkononi wakiwa katika kichaka kinachowaka moto, wakijaribu kuzima moto.

Mtu aliyevalia shati jeusi akiwa katikati ya nyasi zilizokando ya kichaka kikubwa , akiwa amezingirwa na panzi wengi wanaoruka hewani akiwa ameinua mikono ju.

Chupa nyeupe iliyoanguka, yenye maandishi meupe na meusi yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hii.

Chupa nyingi ndogo zenye muundo tofauti tofauti, zilizo na vifuniko zikiwa zimewekwa chini huku zingine zikiwa zinaning'inia juu.

Chupa nyeupe ndogo iliyofungwa ina mchoro wa rangi ya njano, huku ikiwa na maandishi mekundu yanayoelezea ni nini kilicho ndani ya chupa.

Chupa iliyobandikwa kikaratasi chenye rangi nyeupe na samawati na maandishi meusi ina kifuniko cha samawati huku maandishi yaliyoandikwa kwenye kikaratasi hii yakiwa yanaelezea zaidi ya kitu kilichopo ndani ya chupa hii.

Madaktari wawili .Waliovalia barakoa na miwani .Huku mikono ikiwa imevalia kinga nyeupe. Wakiwa wanamuuguza mama. Wakiwa Katika zahanati.

Watu wengi, wenye mavazi ya rangi tofauti, wanaelekea katika eneo linalowaka moto na kufuka moshi mweusi.

Mama huyu akiwa amevalia barakoa na shati jeupe, akiwa ameketi katika kiti cha kutolea huduma hospitalini, akiwa amembeba mtoto mdogo aliyevalia mavazi meupe, akiwa anatolewa huduma hospitalini.

Watu wengi wenye mavazi ya rangi tofauti tofauti samawati , nyekundu, meupe na njano wamesimama juu ya daraja linalopitisha maji machafu.

Madaktari hawa wa kiume wawili, wakiwa wamevalia barakoa na miwani na kinga kwa mikono zao, wakiwa wanamhudumia mwanamke mmoja akiwa amelazwa.